Mandhari ya kupendeza na bustani hiyo iko na miti mingi ambapo miti ikiwemo ya mnazi, pia kuna viti na meza pia kwenye upande huo wa pili kuna bahari.

Ni kwenye kituo, ambapo watu wako kituoni wanaingia kwenye feri , huku feri hiyo ikiwa imepakwa rangi nyeupe na pia kwa upande imepakwa rangi ya samawati.

Kwenye uwanja wa ndege ambapo ndege kubwa ambapo ndege hiyo ni ndege ya rangi nyeupe na rangi nyekundu na ya kubebea abiria ambapo imeegeshwa, kando yake kuna mtu amesimama.

Kwenye ufuo wa bahari ambako kuna uwanja wa voliboli na pia kuna jengo ambapo jengo hilo limejengwa na juu likaezekwa makuti nje ya jengo hilo kuna mti wa mnazi.

Ni kwenye feri, ambapo feri hiyo imefika kwenye bandari, huku ikishusha magari ambapo feri hiyo ilikuwa ni feri ya kuvukisha magari na abiria.

Basi ambapo ni kwenye kituo cha basi na basi hilo limewaka mataa huku basi hilo likiwa na bango chini huku bango hilo likiwa limeandikwa kwenye maandishi yaliyokuwa na rangi ya dhahabu.

Kwenye jukwaa ambapo wanadada wamevalia nguo za kitamaduni na pia kando ya jukwa kuna watu pia waliovalia nguo za kitamaduni na kupiga ngoma kuashiria kuwa ni nyimbo za kitamaduni zinaimbwa.

Gari la moshi la kisasa, ambapo gari hilo liko juu ya reli na kuna watu waliosimama kando ya barabara ya reli.

Bustani inayopendeza ambapo nyasi zimekatwa kwa mpangilio. Na pia kuna jumba leupe ambapo juu limeezekwa makuti. Na pia nje ya jumba hilo kuna mti, na pia kuna mti wa mnazi.

Wanariadha ambapo wanariadha hao wako watatu huku wamesimama uwanjani na wote wakiwa hawajavalia viatu huku mmoja wao akiwa ameshikilia viatu juu.

Dari zuri ambapo maandhari hiyo imepandwa miti ambapo miti hiyo ni miti ya mnazi na ua limepakwa rangi nyeupe ambapo pande mwengine kuna bahari.

Mtu anatembea ambapo mtu huyo amevalia buibui nyeusi na pia amejifunga hijabu iliyo na rangi nyekundu, na mtu huyo anatembea kando ya jengo leupe, na jengo hilo likiwa ni la zamani na mlango umefunguliwa wa jengo hilo.

Nyumba imejengwa, ambapo nyumba hiyo imejengwa vizuri na imepakwa rangi nyeupe na pia kuna rangi ya hudhurungi iko hapo pia imepakwa. Na njia za kutembelea zimetengenezwa vizuri kwa mpangilio.

Majengo mawili ambapo kwenye majengo mawili. Katikati kuna barabara ambapo kwenye barabara hio kuna magari kadhaa ambapo yameegeshwa kwenye barabara hio.

Ni lori ambapo lori hilo limepakwa rangi ya samawati huku ni lori la kubebea mizigo na juu ya lori hilo kumewekewa tingatinga ambapo lori hilo linaenda kusafirisha tingatinga.

Ni kwenye bandari ambapo meli iliyokuwa imepakwa rangi ya samawati na rangi nyekundu inashukisha konteina kupitia kreni na konteina hiyo ni ya rangi nyekundu.

Kwenye ufuo wa bahari ambapo jua limezama na baharini kuna watu kadhaa ambapo pia baharini hiyo kuna mashua kadhaa ziko baharini.

Ni mandhari ya kupendeza ambapo miti imejaa na miti hiyo ikiwemo ya minazi na pia kuna inaonekana kwa umbali na pia ni kwenye ufuo wa bahari.

Wadada waliovalia majezi ambapo wadada hao wanacheza mpira wa vikapu ambapo majezi hayo yakona bendera ya Kenya kuashiria kuwa wadada hao wanachezea timu ya taifa ya Kenya.

Chakula kimepakuliwa juu ya meza ambapo kuna vyakula vya aina kadhaa ambapo kwenye meza hiyo kuna mandazi, kuna mitai kuna doughnut .

Gari limeegeshwa ambapo gari hilo ni ya aina ya matatu ambapo ni gari la kubeba abiria na gari hilo kimechorwa kwa maandishi meupe juu ambapo nyuma kuna jengo na pia kuna mnara.

Watu wengi ambapo watu hao wako wamechinja nyama ambapo watu hao wakiwa wamevalia kanzu na pia kofia kuashiria kuwa ni watu wa dini ya Kiislamu.

NI kwenye kituo cha gari moshi ambapo garimoshi tayari imewasili na watu wanaingia ambapo pia kando ya gari ya moshi, kuna mtu aliyesimama huku akiwa amevalia suruali nyeusi.

Ndege imetua kwenye uwanja wa ndege, ambapo ndege hiyo ni ya rangi nyeupe, na mbele ya ndege hiyo kuna mtu aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi.

Ni kwenye ufuo wa bahari ambapo kuna vibanda vimejengwa, ambapo vibanda hivyo vimejengwa kutumia nguzo na pia juu vimeezekwa mabati ya makuti ambapo kuna mtu aliyevalia shati ya samawati anatembea huku akiwa amebeba mzigo.

Kwenye ufuo wa bahari ambapo kuna kibanda kilichojengwa nguzo na hata mabati na pia limeezekwa na makuti ambapo kuna maandishi yaliyoandikwa kwenye rangi nyekundu na rangi ya kijani.

Watu wamepiga mstari huku wakisubiria huduma za serikali, ambapo aliyekuwa mbele ni mzee ambabpo aliyevalia kofia ya walaic na pia amevalia nguo ya aina ya kanzu.

Usiku, ambapo mataa yamewashwa. Na kuna jumba leupe, na nje ya jumba hilo, kuna magari yameegeshwa. Na magari hayo yameegeshwa kando ya barabara.

Waumini, huku wakiwa wamejifunga vilemba vyeupe, na pia wamevalia nguo za kufanana. Ikiwemo ni nguo ya samawati. Wako kanisani, huku wote wakitazama mbele.

Ambapo kuna jengo lililojengwa na pia jengo hilo limeezekwa makuti juu na pia kuna miti kadhaa imemea ikiwemo miti ya minazi.

Masaa ya jioni ambapo ni kwenye mji ambapo mji huo ukona majumba mengi ambapo pia na kuna barabara na mbele ya jumba hilo kuna magari pia yameegeshwa.

Watu wengi wameketi huku watu hao wakiwa wamekuja kushabikia timu ya taifa huku aliyesimama mbele akiwa amevalia shati yenye rangi nyekundu na pia kuna bendera ya Kenya.

Ni kwenye uga ambapo ni wanasoka ambapo wametoka wanaenda kushangilia bao huku wakiwa wamevalia majezi yenye rangi ya chungwa na wengine upande mwingine kuna mashabiki.

Barabara ambapo barabara hiyo iko na mstari wa manjano huku magari kadha yameegeshwa na kuna gari leupe likiwa ni la kibinafsi na mbele yake kuna magari aina ya kubeba abiria.

Mandhari ambapo watu wawili wakiwemo wa jinsia ya kike na wa jinsia ya kiume, huku wote wakionekana kuwa wamevalia mavazi ya kitamaduni na kando kuna miti, na pia kuna miti ya minazi.

Ni kwenye ufuo wa bahari, ambapo kuna vibanda vimejengwa na juu ya vibanda hivyo makuti yameezekwa, na pia kuna magodoro, ambapo magodoro hayo yamepakwa rangi ya samawati.

Watu wakiwa wameshangilia na mikononi mwao wakiwa wameshikilia maua na wengine wakiwa wamevalia suti na wengine wakiwa wamevalia nguo za rangi nyeusi na walioko mbele wameshikilia bendera ya kenya.

Jumba ambapo jumba hilo limejengwa ambapo pia kuna nguzo za stima na umeme umepita mbele ya jumba hilo ambapo pia kuna bango liloandikwa na rangi nyeupe na pia bango hilo ni la rangi nyekundu.

Kwenye ufuo wa bahari ambapo kwenye ufuo huo kuna mandhari ya kupendeza na pia kuna uwanja wa kuchezea mpira wa voliboli na pia kuna miti ya aina kadhaa.

Jumba hili limejengwa kisha likapakwa rangi ya nyeupe. Ambapo juu ya jumba hili, limewekwa makuti, ambapo makuti hayo ni kama mabati.

Ni jengo ambapo kuna ngazi ya kupanda na pia jengo hilo mlango wake ukiwa umepakwa rangi nyeusi umefunguliwa na kuna mtu anayeonekana akiwa amesimama mlangoni.

Ni kwenye ufuo wa bahari ambapo nimasaa ya jioni ambapo jua tayari lishatua, huku kwenye bahari hiyo kuna mawimbi madogo ambapo kwenye ufuo huo kuna mtu amesimama.

Feri iko baharini, ambapo feri hiyo imebeba watu hadi Pumwani. Feri hiyo imepakwa rangi nyeusi na rangi nyekundu, na upande wa pili kuna miti iliyopandwa, ambapo pia kuna majumba.

Ni kwenye ufuo wa bahari ambapo kuna mawimbi madogo madogo na baharini kuna mashua mbili ikiwemo kuna moja imepakwa rangi nyeupe na kuna ingine imepakwa rangi ya kijani na rangi nyeupe.

Ndani ya jengo hili ambapo jengo hili limetandikwa zulia na zulia hio iko na rangi ya samawati na ikiwa na mistari. Pia kwenye ndani ya jengo hilo kuna viyoyozi juu kuashiria kua ni jengo la kuabudu na ni msikiti.

Ni kwenye uwanja wa ndege ambapo ndege zimeegeshwa na ndege hizo ni za rangi nyeupe, huku pia zimepakwa pia rangi nyekundu na kando huko kuna majumba yamejengwa.

Watu wamesimama ambapo wamevalia suti za aiina kadhaa, na pia walioko mbele ikiwemo mwanamke aliyevalia miwani na mwanaume aliyevalia miwani, wote wakiwa wameshikilia vitabu.

Mji ambapo mji huu ni wa Mombasa na umejaa majengo ambapo majengo hayo yamepakwa rangi za aina kadhaa kadhaa na pia kuna barabara ambapo iko katikati ya majengo hayo.

Lori lenye rangi nyeupe inaingia huku kuna mzigo wenye rangi ya samawati ukiwekwa kwenye konteina kwenye trela ambapo kuna watu wanamsaidia kuingiza mzigo huo ambapo wamevalia rangi ya samawati.

Matatu, ambapo matatu hiyo imechorwa kwa graffiti nzuri, huku ikiwa imeegeshwa kwenye ufuo wa bahari. Na kwenye ufuo huo pia kuna watu watatu walioketi.

Majengo ya kuishi watu ambapo majengo hayo kuna maandishi yenye rangi nyeusi na pia nje ya majengo hayo kuna watu kadhaa ambapo wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi.

Barabara iko katikati ya majengo mawili. Ambapo kwenye barabara hiyo kuna bajaji iliyo lenye rangi nyeusi imeegeshwa. Na pia mbele yake, kuna gari leupe limeegeshwa.

Ni ndani ya jengo ambapo kwenye jengo hili kuna watu wameketi na pia jengo hilo liko na misalaba kuashiria kuwa ni kanisa na watu wako ndani ya kanisa.

Kwenye ufuo wa bahari ambapo baharini kuna mashua iko peke yake ambapo mashua hiyo haina mtu na juu angani kuna mawingu mengi.

Watu wengi ambapo ni watu wa aina kadhaa ambapo huku wakiwa wameshikilia bendera ya taifa huku kuashiria kuwa ni mashabiki ambapo wanashabikia timu ya taifa iliyo kiwanjani.

Kwenye uwanja wa ndege ambapo ndege imetua na mlango wa ndege huo uko wazi ambapo ndege hio imepakwa rangi nyeupe na iko na maandishi yaliyokua na rangi nyekundu.

Kwenye uwanja wa ndege ambapo ndege zimeegeshwa. Ambapo ndege hizo ni za kubeba abiria, huku ndege hiyo ikiwa imepakwa rangi nyeupe na tayari ngazi imepelekwa. Huku watu wakitarajiwa kushuka.

Kwenye bahari ambapo mashua iko kwenye bahari na juu ya mashua hiyo kuna watalii wameketi huku wakiwa wamebebwa na mtu aliyesimama anatembesha mashua hiyo.

Mashini ambapo inayoshusha mizigo mizito mizito na mashini hiyo inashusha kontena taratibu chini, ambapo nyuma ya mashini hiyo kuna majumba mawili ya gorofa yaliyojengwa.

Kwenye ufuo wa bahari, ambapo mandhari iko safi na pia kuna mtu aliyesimama kwenye ufuo huo, huku akiwa amevalia shuka yenye rangi ya samawati na shuka ya rangi nyekundu.

Watu kadhaa ambapo watu hao wamesimama ambapo wengine wakiwa wamevalia suti kuna wengine wawili wamevalia nguo za hakimu huku nyuma yao kukiwa na bendera kadhaa.

Kwenye mkondo wa bahari ambapo kuna feri mbili ziko baharini, ambapo feri hizo ni za rangi ya samawati. Kwenye ngambo ingine kuna majumba yamejengwa.

Kwenye chini ya hema, ambapo hema hizo zimechorwa nembo ya shirika la msalaba mwekundu. Na chini ya hema hizo kuna watu wa dini ya kiislamu wanaswali.

Wachezaji soka wako uwanjani. Ambapo kuna wengine wamevalia jezi yenye rangi ya kijani, na wengine wamevalia zizi yenye rangi ya chungwa. Kwenye kando, kuna mashabiki ambapo wanashangilia.

Ni kwenye jengo, ambapo ndani ya jengo hilo, kumepakwa rangi nyeupe kwa juu na chini kumepakwa rangi ya kijani, na pia kumetandikwa zulia na watu wameketi chini ya zulia.

Barabara ya lami, ambapo barabara hiyo, katikati kuna mstari wenye rangi ya manjano. Ambapo upande huu wa barabara, kuna nyumba ambapo imejengwa mabati yake yameezekwa na makuti.

Kwenye barabara, ambapo kwenye barabara hiyo ya lami, kuna gari leusi na gari leupe. Na pia kwenye gari leupe mbele yake, kuna bajaji kadhaa. Na upande huu kuna majumba ya ghorofa.

Ndani ya jengo ambapo kwenye jengo hili kuna mkeka iliyotandikwa na mikeka hiyo ni ya rangi ya manjano. Juu kuna viyoyozi na jengo hili linaashiria kua ni msikiti.

Magari mawili yameegeshwa na magari hayo ni aina ya matatu, huku gari la kwanza ikiwa limepakwa rangi ya kijani na gari lililokuwa nyuma yake limepakwa rangi ya chungwa.

Kwenye bustani, kuna viti viwili na meza. Na pia kuna mtu amesimama kando yake. Na huko mbele kuna bahari na pia, miti ya minazi imemea.

Mandhari ambapo mandhari hiyo kuna nyumba zilizojengwa na juu zikaezekwa makuti. Pia, kwenye mandhari hiyo, kuna miti ambapo aina ya miti ni minazi ambapo na pia kuna miti ingine imepandwa.

Ni kwenye baharini ambapo bahari imetulia huku kuna wimbi mdogo kwenye bahari na pia kando ya bahari kuna mmea ambapo pia kando kuna mti wa mnazi.

Jengo hili ambapo ni jengo kubwa ni jengo la kituo cha garimoshi ya Mombasa ambapo juu ya jengo hilo kuna maandishi makubwa ambapo yameandikwa kupitia rangi nyekundu.

Ni kwenye ufuo wa bahari ambapo kuna watu kadhaa wako kwenye ufuo huo wakiwa wanaogelea. Na pia, kwenye baharini kuna mashua kadhaa ziko juu ya bahari.

Ni kwenye ufuo wa bahari ambapo mandhari imetulia na vibanda vimejengwa ambapo juu vimeanzia kwa mabati na kando kuna viti na pia kuna mabango ambapo bango hilo limepakwa rangi ya samawati.

Ni baharini ambapo kuna mashua tatu ziko baharini na moja ikiwa imewekwa nanga na pia imechorwa bendera ya Kenya, ya pili iko na rangi ya samawati na ya tatu imebeba mizigo na ni mashua ya kubeba mizigo.

Ni kwenye ufuo wa bahari ambapo kuna uwanja ambapo uwanja huo ni uwanja wa vollyball na kuna majumba ambapo inje ya majumba hayo kuna miti ya minazi.

Watu wako kwenye uwanja wa kucheza mpira, huku wakiwa wako na zoezi na wamevalia majezi ya rangi ya samawati na wengine wakiwa wamevalia pia majezi ya rangi ya kijani.

Kwenye mandhari ambapo ni bustani huku kuna nyumba zilizojengwa na pia zikaezekwa makuti na pia ukuta huu umepakwa rangi nyeupe.

Chini kumetandikwa huku mkeka hiyo ukiwa na rangi ya kijani na mwengine ukiwa na rangi ya hudhurungi kuashiria kuwa mikeka hizo ni mikeka za kislamu.

Magari ya usafiri yako barabarani huku kukionekana kuwa kuna msongamano na magari haya yakiwa ni matatu, bajaji na pia gari za kibinafsi.

Jumba limejengwa ambapo jumba hilo liko na mandhari nzuri na juu ya jumba hilo kuna msalaba kuashiria kuwa ni kanisa ambapo nje ya jengo hilo kuna miti imepandwa.

Maandhari inayopendeza ambapo kuna jumba lililojengwa na jumba hilo limejengwa vizuri na limepakwa rangi nyeupe na nje kuna miti na pia kuna mtu amesimama nje ya jengo hilo.

Ni kwenye kituo cha gari Moshi ambapo gari Moshi hiyo ni gari Moshi ya kisasa, huku ni gari Moshi ya kubeba mzigo, tayari imebeba mizigo kepeleka kwenye kituo chengine.

Ni kwenye ufuo wa bahari ambapo kuna kibanda kilichojengwa na makuti na pia nguzo ambapo kina bango nje ambapo nje ya pia ya kibanda hicho, kuna mti wa mnazi.

Feri ambapo feri hiyo imekaribia kufika kwa kituo huku iko karibu kushusha watu na mizigo na upande mwingine kuna miti na majumba na masaa ni ya jioni.

Watu wameketi huku wakihudumiwa huku kuna wenye wameweka tarakilishi juu ya meza ambapo nyuma yao kuna pango lililo na kijani ambapo pia limeandikwa kwenye rangi nyeupe kwa jina la huduma.

Kwenye ufuo wa bahari ambapo bajaji kadhaa zimeegeshwa, pia kuna bodaboda na pia magari alafu kuna miti ya minazi imemea kwenye ufuo huo wa bahari.

Watu wameketi kwenye viti vya plastiki ambapo viti vyenyewe ni venye rangi ya samawati, ambapo mezani wameekelea makaratasi huku wote wakiwa na kalamu wakiandika makaratsi hayo.

Mashabiki, huku baadhi ya mashabiki hao wakiwa wamevalia nguo za kufanana. Ambapo ni nguo zenye rangi nyeusi na pia ziko na rangi nyeupe, ambapo ni mashati. Huku wengine wakiwa wameshikilia tarumbeta.

Barabara ya lami ambapo imegawanywa na mstari wa rangi ya manjano katikati. Kuna gari jeupe aina ya taksi linalokuja, na pembeni mwa barabara kuna nguzo za stima pamoja na nyaya za umeme.

Ambapo vibanda hivyo ni vya kuzuia mvua ambapo ni vibanda vya vya vivuli ambapo chini ya vibanda hivyo kuna viti vya vya plastiki ambapo viti hivo viko katika rangi tafauti fafauti.

Jumba ambapo jumba hilo limejengwa likapakwa rangi nyeupe na juu likazekwa mabati na pia juu ya jengo hilo kuna msalaba kuashiria kuwa ni kanisa.

Ni kwenye barabara, ambapo barabara hio ni ya lami. Barabara hio imejaa magari ambapo magari ya aina kama matatu, bajaji, na pia magari ya kibinafsi.

Watu wako baharini ambapo wengine wako juu ya mashua ambapo walioko juu ya mashua ni wengi na kuna wengine wanapakia mizigo juu ya mashua ambapo mashua hiyo tayari kuusafirisha kwenye ng'ambo ingine.

Ni usiku ambapo feri iko kwenye kituo na feri hiyo imeweka nanga ili kususha mizigo na watu ambapo feri hiyo imewashwa mataa kila mahali.

Jengo ambapo jumba hilo limeandikwa kwa maandishi nyeusi, ambapo maandishi hayo maandishi ya kiislamu. Ambapo pia kuna rangi ya waridi imepakwa kuashiria kuwa ni msikiti.

Watu wengi, ambapo mmoja akiwa ameketi huku amevalia barakoa, na mezani kwake kuna tarakilishi. Huku wote wakiwa wamevalia barakoa ndo anawahudumia.

Jengo ambapo jengo hilo limepakwa rangi nyeupe na pia limepakwa rangi ya kijani na jengo hilo bali ni mskiti na nje ya mskiti huo kuna nyaya za umeme zimepita.

Jengo, ambapo jengo hilo limepakwa rangi nyeupe, ambapo kwenye jengo hilo kuna bango, ambapo bango hilo limeandikwa kwa maandishi meusi, na mbele ya jengo hilo kuna watu wawili, mmoja akiwa ni mtoto

Gari leusi limeegeshwa huku likiwa limefunguliwa mlango wa nyuma ambapo kando ya gari hilo kuna wanadada waliovalia nguo za kitamaduni na kucheza huku kando yake kuna bango.

Watu ambapo watu hawa wamejipanga kwa msitari huku wakiwa wameinama kuashiria kwamba watu hao wanaswali ikiwemo kuna wengine wakiwa wamevaa nguo za wanajeshi.

Mama ameketi ambapo mama huyo anapika vyakula kama vile sambusa, bajia huku akivipika anaviweka kwenye sinia na huku sinia hiyo ikiwa imetandikwa gazeti chini.

Bajaji yenye rangi ya manjano imeegeshwa kando ya barabara huku pia kando ya barabara hio kukiwa na jumba kubwa lililojengwa vizuri na nje ya jumba hilo kuna mti wa mnazi.

Matrela ya kubebea mizigo ambapo matrela hayo yote na kuna container nyeupe juu ambapo trela lililo mbele yetu kuna bango lililoandikwa kwenye rangi nyeupe chini ya trela hilo.

Kwenye meza ambapo kuna tarakilishi ambapo ni ofisi ya serikali ambapo kuna watu waliovalia sare za ofisi ambapo ni shati yenye rangi nyeupe na pia yana rangi nyekundu.

Kwenye mkondo wa bahari, ambapo bahari hiyo imepita chini, huku kumejengwa daraja kubwa huku na daraja hiyo ikiwa na gari linapita juu ya daraja hiyo.

Ni kwenye ufuo wa bahari ambapo kwenye bahari kuna mashua na pia kwenye ufuo huo kuna watu kadhaa wako ufuoni ambapo wanaonekana wakiwa kwa umbali.

Watu wengi, ambapo wametandika mikeka ardhini, huku wakiwa wamevalia kofia na kanzu kuashiria kuwa, watu hao ni wa dini ya kiislamu. Na watu hao wako wana swali.

Ni kwenye bustani ambapo bustani hiyo iko na mandhari ya kupendeza huku kukiwa na miti na pia kuna bango leusi ambapo bango hilo limeandikwa na maandishi yaliyopakwa rangi nyeupe.

Mashua zipo baharini ambapo mashua hizo ni tatu huku zikiwa na michoro ya aina tofauti tofauti ikiwemo kuna mchoro wa bendera ya Kenya huku kwenye ng'ambo ingine kuna jumba na miti ya minazi.

Barabara imejengwa ambapo kwenye barabara hiyo kuna daraja kubwa ambapo pia daraja hilo limejengwa na ni barabara ya lami ambapo imegawanywa kwenye barabara mbili.

Ambapo watu hao wakiwa wamevalia suti na wengine wakiwa wamevalia nguo nyeupe wakiwa ofisini huku mwenye aliyevalia suti anawaonyesha kuwa kuna mashini ya kompyuta iliyoko juu ya meza.

Kwenye ufuo wa bahari ambapo kuna mtu anayetembea huku akiwa ameshikilia fagio wa mti na pia kwenye ufuo huu kuna miti ya mnazi imemea.

Mtu ameketi huku akiwa amevalia shati nyeupe na suruali na mtu huyo nyuma yake kuna jengo ambalo jengo hilo ni jengo la zamani na pia kando ya jengo hilo kuna miti.

Mtu ako kwenye ufuo wa bahari, huku mtu huyo akiwa amevalia shati ya rangi ya samawati na amechuchumaa na nyuma yake ambapo kwenye bahari kuna mashua.

Ni kwenye bandari ambapo feri mbili ziko juu ya bahari ambapo feri hizo ni za rangi ya samawati huku feri moja ikiwa imebeba watu na feri ingine ikiwa haijabeba hata kitu.

Ni kwenye kisiwa ambapo kisiwa hicho umezungukwa na bahari na karibu na ufuo wa kisiwa hicho kuna mashua kadhaa ziko baharini ambapo pia kuna hoteli iliyojengwa makuti.

Lori likubwa la kubebea mizigo aina ya trela ambapo limebeba mzigo mzito na lori hilo limeegeshwa ambapo kando yake kuna mtu amevaa shati nyeupe.

Ni kwenye bandari ambapo kuna feri mbili ziko baharini huku feri hizo zote, moja ikiwa imepakwa rangi ya samawati na ingine pia ikiwa imepakwa rangi ya samawati. Moja haina watu na ingine inashusha watu.

Jengo lililo na rangi nyeupe na pia jengo hilo lina rangi ya kijani na juu ya jengo hilo kuna maandishi ya kiarabu yameandikwa juu ya jengo hilo na jengo hili linaashiria kuwa ni msikiti.

Feri tatu ziko juu ya bahari, ambapo feri hizo ni za kubeba abiria na mizigo kusafirisha kutoka ng'ambo ya kwanza kupeleka ya pili, ambapo kwenye ng'ambo hio kuna majumba ya gorofa na mji.

Watu ambapo wamevalia rangi ya samawati na huku pia baadhi yao wakiwa wamevalia kofia na wote wameshikilia glasi mikononi na pia kwenye meza kuna keki.

Mtu aliyesimama huku akiwa amevalia shati la waridi na kofia nyeusi ikiwa na rangi ya manjano, amesimama huku akisalimiwa na umati wa watu. Huku aliyemshikilia mkono akiwa ni mama aliyefunga kilemba.

Watu wako kwenye jengo leupe. Ambapo watu hao wamevalia kofia na kanzu, kuashiria kuwa ni watu wenye dini ya kiislamu, huku wakiwa ndani ya msikiti. Na huku wakitazama bango lililo mbele yao, ambapo ni bango la rangi nyeupe.

Kwenye ufuo wa bahari ambapo maandhari iko safi na pia kuna miti imemea na pia kuna mashua ambapo mashua hizo zimewekwa nanga ambapo ziko ufuoni.

Ni kwenye baharini ambapo kuna mashua kadhaa ziko baharini, huku mashua hizo zikiwa na watu. Na Mashua moja ikiwa imeandikwa, huku maandishi hayo yakiwa yenye rangi nyeupe.

Kwenye barabara ambapo kuna pikipiki moja iliyoegeshwa, na pikipiki moja inaendeshwa ambapo mtu aliyevalia nguo ya rangi ya samawati ako juu ya pikipiki hiyo. Na kando yake kuna jengo kubwa.

Jumba limejengwa ambapo pia jumba hilo limepakwa rangi nyeupe na nje ya jumba ya hilo kuna miti kadhaa ikiwemo miti ya minazi ambapo iko nje ya jumba hilo.

Kwenye nyumba ya ambapo nyumba hiyo imejengwa kupitia udongo, na pia imejengwa pia na matofali. Juu ya nyumba hiyo kumeezekwa makuti, na nje ya nyumba hiyo kuna manyasi ya mimea.

Baharini ambapo feri iko baharini huku ikiwa imewasha mataa na pia feri hiyo ikiwa imepakwa rangi ya samawati, iko na watu ndani ambapo imebeba kuwasafirisha ng'ambo ingine.

Kitabu cha serikali ambapo kitabu hicho kina nembo ya taifa ambapo kimeandikwa na maandishi ambapo yalioandikwa na wino mweupe na pia kitabu hicho kina rangi ya kijani na rangi ya dhahabu pia.

Ni kwenye jumba ambapo jumba limepakwa rangi nyeupe na pia kuna bango na bango hilo limeandikwa na maandishi ya kijani na nje ya jengo hilo kuna hema ambapo chini ya hema hio kuna watu wa dini ya kiislamu.

Ni kwenye ndani ya jengo ambapo jengo hilo ndani imepakwa rangi nyeupe na chini imepakwa rangi ya kijani na pia chini kumetandikwa zulia ambapo zulia hiyo ni ya rangi ya hudhurungi.

Barabara ya lami, ambapo barabara hiyo imegawanywa kwenye njia mbili. Ambapo kando ya barabara hiyo kuna nguzo, ambapo nguzo hizo zimepakwa rangi ya manjano na rangi ya nyeusi.

Feri mbili ambapo feri hizo ziko juu ya bahari, ambapo feri hio moja ni ya kubeba magari na feri ingine ni ya kubeba abiria huku feri hizo zikisafirisha kwenye bandari nyingine.

Jengo leupe ambapo jengo hilo likona msalaba juu ambapo jengo hilo likona umbo kanisa ambapo nje ya kanisa kuna miti imepandwa mirefumirefu na chini ardhini kuna nyasi imemea.

Ni kwenye ufuo wa bahari ambapo kuna mashua imeekwa ambapo imepakwa rangi ya nyeupe na rangi ya samawati na pia kuna kibao kilichopakwa rangi nyeusi na pia maandishi yake yameandikwa kwenye rangi nyeupe.

Nyumba, ambapo nyumba hiyo umejengwa kwa ukuta uliopakwa rangi nyeupe na juu imeezekwa makuti ambapo pia makuti yameshikiliwa na nguzo ambapo inje kuna kamba ambapo nguo zimeanikwa kwenye kamba hiyo.

Watu wameketi ndani ya ofisi ambapo wanagojea huduma za serikali huku viti hivyo vikiwa vimepangwa kwenye mpangilio na watu walioketi hapo kuna mwenye aliyeshikilia makaratasi huku akiwa ameshikilia mfuko wa samawati.

Ni kwenye duka ambapo mbele kuna bango ambapo bango hilo limepakwa rangi nyeupe na kuandikwa maandishi ya rangi nyekundu na ya kijani huku, kuna mtu aliyevalia rangi nyeusi ambapo anatembea kwenda kuchaguwa viatu.

Watu wenye wamevalia kanzu, ambapo baadhi ya wengine wamevalia kofia aina ya walahi. Huku mwenye aliyesimama kwenye jukwaa akiongea kwenye kipaza sauti amefunga arafati.

Mtu amesimama huku akiwa ameshikilia kipazasauti na pia amevalia shati iliyokuwa na rangi ya samawati na pia kuna mtu aliyesimama kwa jukwaa huku mbele ya jukwaa hilo kukiwa na maua.

Majengo mawili ambapo katikati kuna barabara ambapo jengo lingine liko na rangi nyeupe na rangi ya kijani ambapo iko na muundo wa kanisa ambapo katikati ya barabara kuna gari leupe linapita.

Baharini, ambapo kwenye bahari kuna mashua ambapo mashua hiyo tayari ikona watu ndani na mashua hiyo imepakwa rangi kadhaa ikiwemo, rangi nyeupe, rangi nyekundu na rangi ya samawati na pia ikona bendera ya Kenya.

Kwenye hoteli ambapo bustani ya hoteli hiyo ikiwa iko na mandhari ya kupendeza na jumba lililojengwa ambapo limepakwa rangi nyeupe na juu ya jumba hilo la hoteli limeezekwa makuti.

Jengo ambapo ukuta wake umepakwa rangi nyeupe. Kwenye ukuta huo, kuna maandishi yameandikwa na rangi nyekundu. Huku pia kuna kizima moto kimewekwa kwenye upande mwingine. Na mlango wa jengo huo uko wazi.

Feri kadhaa ziko juu ya bahari ambapo feri hizo zinapeleka mzigo kutoka ng'ambo ingine kupeleka ng'ambo ingine na feri iliyoko mbele ambapo imebeba magari.

Ni kwenye mandhari ambapo kuna jumba lililojengwa ambapo jumba hilo ni la kizamani kuashiria kua ni jumba la makumbusho na pia nje ya jumba hilo kuna bango ambapo bango hilo limeandikwa kwenye rangi nyeupe.

Ni kwenye barabara ambapo barabara hiyo iko na magari ikiwemo bajaji , lori na gari jeupe na kando ya barabara hiyo kuna watu kadhaa wanatembea huku baadhi yao wakiwa wamebeba mizigo.

Kwenye barabara ya lami ambapo kuna gari aina na matatu na ni ya kubeba abiria na kando ya barabara hiyo kunajengo leupe ambapo pia kwenye jengo hilo kuna bango.

Ni kwenye bahari ambapo mashua imebeba watu. Na pia mashua hiyo imepakwa rangi nyeusi na pia mistari yake imepakwa rangi nyeupe. Na pia kuna mtu amesimama akiwa amevalia shati ya samawati na kofia ya manjano.

Kwenye barabara ya lami ambapo barabara hiyo inapitiwa na magari kadhaa na pia watu wanavuka barabara hiyo. Kwenye upande mwingine kuna jengo ambapo jengo hilo liko na msalaba juu ni kanisa.

Ni kwenye kiwanja cha ndege ambapo ndege imetua na ndege hio ni ya rangi nyeupe na rangi nyekundu na kuna mtu ako kando ya ndege hiyo na nyuma ya ndege hiyo pia kuna miti imemea.

Kwenye ufuo wa bahari ambapo mandhari ya ufuo huo unapendeza, huku nyasi na pia miti ikiwa imemea na ikiwemo miti ya mnazi na kwenye ufuo huo kuna mashua imeegeshwa.

Kwenye barabara ambapo kuna bajaji yenye rangi ya kijani na pia kuna gari lililoegeshwa na mbele kuna jengo ambapo jengo hilo liko na bango juu kuashiria jengo hilo ni msikiti.

Jengo ambapo jengo hilo limejengwa na limewekwa bango juu na bango hilo limeandikwa kwenye maandishi yaliyopakwa rangi nyeusi kuashiria kuwa jengo hilo ni msikiti.

Watu wakiwa wameketi ambapo watu hao ni wa dini ya Kiislamu huku wakiwa wamevalia kofia ya walai na kanzu na baadhi yao wamevalia miwani.

Kwenye mji ambapo kuna jengo lililopakwa rangi ya waridi na pia kuna magari mengi yako kwenye mji huu ambapo ni magari ya aina tofauti tofauti ikiwemo magari ya usafiri na magari ya kibinafsi.

Magari mawili yameegeshwa kando ya barabara hio ya lami amabapo magari hayo ni magari ya kusafirisha abiria kwa jina ya matatu ambapo nyuma ya matatu hio kuna soko.

Kwenye ufuo wa bahari ambapo kuna mtu aliyevalia shuka ya rangi ya samawati na pia rangi nyekundu kuashiria mtu huyo ni wa jamii ya maasai ambapo amesimama kwenye ufuo wa bahari.

Kwenye bahari ambapo baharini tayari jua limeshaanza kuzama na kwenye bahari kuna mashua iliyokua juu na mashua hiyo iko juu ya bahari na haina mtu.

Watu ambapo wamevalia nguo za kitamaduni ambapo wanacheza ngoma za kitamaduni huku wanaume wakiwa wamevaa wamevalia pia manyoya na kuna watu kando huku pia wakiwa wanapiga ngoma.

Maandhari ya kupendeza ambapo pia kuna bahari na pia masaa ya jioni huku kukiwa na wingu na pia jua linatua kuashiria kuwa ni jioni na pia kuna miti.

Jengo lenye rangi nyeupe na rangi ya kijani ambalo jengo hilo limeachwa. Mbele ya jengo hilo, kuna mchanga wa ufuo wa bahari, huku nyuma ya jengo hilo kuna miti imemea.

Kwenye bahari hii kuna feri na meli kadhaa ziko juu ya bahari hii na ng'ambo ingine kuna majumba makubwa makubwa na pia kuna miti iliomea kando ya bahari hio.

Ufuo wa bahari ambapo kwenye ufuo huu kuna uchafu. Nyuma kuna miti ya minazi imepandwa na kuna majengo matatu ambapo jengo la kwanza limepakwa rangi nyeupe, jengo la pili liko na rangi ya nyekundu na jengo la tatu liko na rangi nyeupe.

Gari aina ya basi, ambapo basi hilo ni la kubebea abiria, basi hilo lina rangi ya samawati, huku maandishi yake yakiwa yamechorwa kwa wino mwekundu, na basi hilo liko barabarani.

Kwenye ufuo huu wa bahari mwani na uchafu uko kwenye ufuo huo. Kuna mawimbi madogo yako baharini na juu angani hakuna hata wingu moja.

Ardhi iliyokua imemea nyasi na nguzo ya mti uko kwenye ardhi hio. Mbele yake kuna ziwa la maji na mbele ya ziwa hilo kuna miti ya minazi imemea.

Feri mbili zilizokuwa baharini ambapo feri moja imepakwa rangi ya samawati na feri ya pili imebeba bajaji, pikipiki na pia abiria kuwasafirisha ng'ambo ingine.

Jengo, ambapo, kwenye jengo hilo, kuna maandishi yaliyoandikwa na juu kuna msalaba ambapo inaashiria kuwa jengo hili ni kanisa. Kwenye nje ya jengo hili kuna mti wa mtende umepandwa.

Nyumba iliyojengwa kwenye miti na makuti na pia mabati yake yakaezekwa na makuti. Kando ya nyumba hiyo kuna mkeka umeezeka pia ukuta wa nyumba hiyo.

Feri mbili ziko baharini huku feri iliyokuwa na rangi ya samawati inashusha abiria, huku feri iliyokuwa upande mwengine iko na magari.

Jengo lililojengwa kama kanisa ambapo nje kuna maandishi yameandikwa kwenye rangi nyeusi. Kando ya jengo hilo kuna nguzo ya stima na nyuma yake kuna miti imepandwa.

Jengo hili liliojengwa kwa mawe huku ukuta ukiwa umeandikwa maandishi ya samawati na katikati ya maandishi hayo kuna msalaba ikiashiria kuwa ni kanisa huku chini ya maandishi hayo kuna mlango uliopakwa rangi nyekundu.

Gari la kubebea mizigo mizito mizito na gari hilo ni la aina ya Toyota. Linapakia mzigo mzito ndani ya lori hilo na kwenye gari hilo la kubebea mizigo mizito kuna mtu anayeliendesha garii hilo.

Bajaji ya rangi ya manjano iko barabarani, huku nyuma yake kuna majengo mawili na barabara katikati, huku jengo lililopakwa rangi nyeupe. Kuna gari limeegeshwa mbele ya njengo hilo.

Nyumba ilioezekwa mabati ya makuti iko na mlango mmoja na mbele ya nyumba hio kuna njia ya kupitia. Kando ya njia hio kuna nyasi imemea na pia kuna miti ya minazi imemea nje ya nyumba hio.

Jengo hili lililo na msalaba juu lina ashiria kuna jengo hili ni kanisa ambapo nje ya jengo hili kuna miti mirefu imepandwa na mbele ya jengo hilo kuna watu wawili wamesimama.

Watu wanne wameketi ndani ya boti na boti hilo liko juu ya ziwa ambapo ziwa hilo ni kama mkondo wa bahari na baadhi ya watu wenye wamekaa hapo kuna mmoja aliyevaa kofia nyeusi na mwingine kuvalia kofia nyeupe.

Watu wamesimama huko wamevalia nguo zilizofanana ambapo nguo hizo ni za rangi nyeupe na huku zikiwa zimeandikwa na rangi ya kijani. Watu hao bila shaka ni mashabiki wa timu ya mpira.

Jengo lenye rangi nyeupe ambapo jengo hilo juu yake kuna rangi ya samawati uliyopakwa kwa mistari na jengo hilo liko na umbo la msikiti.

Watu kadhaa wakiwa wamevalia nguo zao za kitamaduni wako wakitumbuiza wageni. Huku nyuma yao kukiwa na hema nyeupe na watu hao wako kwenye wamesimama kwenye nyasi.

Uchafu uko kwenye ufuo huu wa bahari. Ambapo, kuna boti la lililopakwa rangi ya samawati na uti hilo pia limepakwa rangi ya nyekundu na imeshikiliwa na kamba.

Kwenye uwanja wa ndege ambapo kuna watu kadhaa, waliovalia koti na nguo za kiakisi. Ambapo watu hao wako kwenye mizigo, ambapo wanapanga mizigo kulingana na mpangilio.

Jengo lililo na rangi nyeupe, rangi ya manjano na rangi ya kijani. Pia jengo hilo liko na maandishi ya kiarabu kuashiria kuwa jengo hili ni msikiti, ambapo sakafu yake iko safi na katikati kuna mduara.

Jengo leupe, ambapo jengo hilo ni la zamani. Huku jengo hilo likiwa na muundo wa kanisa. Huku nje ya jengo hilo, kuna miti imepandwa ambapo miti hiyo baadhi yao ni mirefu. Kando ya jengo hilo kuna watu watatu.

Kwenye uga wa kandanda, ambapo kwenye uga huo kuna wachezaji wa kandanda. Ambapo wengine wanavalia jezi yenye rangi ya kijani kibichi na wengine wamevalia jezi zenye rangi ya manjano. Upande wa pili kuna mashabiki wanashangilia kandanda hiyo.

Jengo lililojengwa na udongo na pia kutumia miti na liko na bango juu likiashiria kuwa jengo hilo ni kanisa. Mbele kuna watu wawili wamesimama. Na kando ya jengo hilo kuna tanki lililoandikwa na rangi nyeupe.

Feri iko juu ya bahari, ambapo feri hiyo imetoka kwenye bandari huku ikielekea kwenye bandari ingine. Ambapo feri hiyo ni feri ya kusafirisha abiria na magari.

Jengo hili lililo na umbo la kanisa ambapo nje yake kuna njia ya kutembelea iliojengwa vizuri na kando ya njia hio kuna manyasi yamemea. Upande mwingine kuna miti imemea kwenye bustani hio.

Feri mbili, ambapo feri hizo ni feri za samawati. Ambapo pia ni feri za kubeba abiria na magari, ambapo tayari watu wako wanaingia kwenye feri, ili kubebwa kwenda ng'ambo ya pili.

Ndege iliopakwa rangi nyeupe na rangi nyekundu iko kwenye kiwanja cha ndege na ndege hio imetua. Watu wako kando ya ndege hio na wengine wanatembea.

Watu wako ndani ya boti tayari kusafiri ng'ambo nyengine huku boti hilo likiwa tayari kwenye bahari na boti hilo liko na rangi kadhaa ambapo boti hilo nilakubebea abiria.

Barabara hii ambapo barabara hio inapitiwa na magari aina kadhaa ambapo kuna matatu na pia bajaji. Upande wa pili kuna jengo lililojengwa na jengo hilo liko na bango ambapo kuna maandishi yameandikwa.

Ndege iliyo na rangi nyeupe na rangi nyekundu, huku pia maandishi ya ndege hayo ikiwa yameandikwa kwenye rangi nyekundu. Mlango pia wa ndege huo umefungwa kuashiria ndege hiyo imeegeshwa.

Jengo lililopakwa rangi nyeupe. Chini ya jengo hilo kuna nguzo imeshikilia baraza ya jengo hilo na mti umemea chini ya jengo hilo.

Feri mbili ziko baharini ambapo feri ya kwanza ambapo iliopakwa rangi ya samawati na feri ya pili imebeba watu, bajaji na magari tayari kuisafirisha kwenye ng'ambo ya pili.

Barabara ya lami ambapo kwenye barabara hiyo kuna bajaji nyeusi inapita, kwenye barabara hiyo kando ya barabara hiyo kuna daraja ya miguu iliyotengenezwa ili watu kupitia na kuvukia barabara.

Watu wameketi. Kuna aliye keti kwenye kiti cha samawati ambapo anaandika makaratasi yaliyo juu ya meza. Kando yake kuna mtu aliyeshikilia kidole kupaka wino na nyuma yao kuna mabati.

Majumba mawili ambapo katikati kuna barabara ambapo kwenye barabara hiyo kuna bajaji yenye rangi ya manjano imeegeshwa na watu huku mtu mmoja akiwa anatembea na mwingine akiwa juu ya ngazi akifanya kazi na tayari kuna gari lililopakiwa mbele ya bajaji hiyo.

Barabara ya lami ambapo kwenye barabara hii kuna gari ya aina ya matatu linaendeshwa kwenye barabara hio. Mbele yake kuna jumba ambapo jumba hilo kuna bango leupe, bango lililoandikwa na maandishi ya samawati na jumba hilo ni kanisa.

Watu watatu, waliovalia nguo za rangi nyeusi na rangi nyekundu, mmoja amevalia kola nyeupe. Wamesimama nje ya jumba wakiwa wameshikilia barakoa mkononi.

Majengo mawili meupe. Huku katikati ya majumba hayo, kuna barabara ya lami na kwenye barabara hiyo, kuna watu kadhaa wanatembea. Moja akiwa amebeba ndoo nyekundu.

Feri imewekwa nanga tayari kushukisha watu na watu wengine wanapanda kwenye feri hiyo, na mtu aliye kando amesimama huku akienda kwa feri akiwa amevalia barakoa.

Mabasi ya kusafirisha watu yako barabarani, ambapo basi lililo mbele yetu liko na rangi ya samawati, huku basi hilo likiwa limeandikwa kwenye maandishi, na nyuma ya basi hilo pia kuna basi lengine.

Rangi ya kijani ambapo mtu huyo amevalia kofia, nyuma yake kuna magari yameegeshwa na mbele ya magari hayo. Kuna jumba limejengwa ambapo jumba hilo ni jumba la kale.

Ardhi hii ni ya ufuo wa bahari ambapo kwenye upande mwingine kuna bahari, na kwenye ufuo huo kuna mtu. Kwenye ufuo huo kwenye upande mwingine kuna miti ya minazi na nyumba zilizoekezwa kwa makuti.

Kwenye eneo hili kuna majumba yaliyojengwa kupitia mawe. Na majumba mengi yameezekwa kwenye makuti juu ambapo anga hiyo iko na mawingu mengi.

Jengo leupe lililo na bango na bango hilo lina maandishi na mbele ya jengo hilo, kuna watu wameketi huku wengine wakiwa wamesimama na pia magari yameegeshwa mbele ya jengo hilo.

Watu wamesimama huku wakiwa wameinamisha vichwa vyao wakiwa wamevalia kanzu na baadhi yao wamevalia kofia za walai wakiashiria kuwa ni waislamu wako watika suala.

Ndege iko kwenye uwanja wa ndege ambapo ndege hio ni ya rangi nyeupe. Mlango wa ndege hio umefunguliwa na kando yake kuna watu wawili wamesimama. Pia kando ya watu hao wawili, kuna watu walioshikilia bendera.

Watu watatu waliovalia sare za kufanana wameketi chini ya hema, huku juu ya meza kuna tarakilishi, nyuma yao kuna viti vilivyokuwa na rangi ya samawati na nyuma ya hema hiyo kuna magari yameegeshwa.

Feri mbili ziko baharini ambapo feri hizo zimejaa watu na tayari kufikisha watu kwenye upande mwingine huku ng'ambo hio ingine kuna majumba mengi ya ghorofa yako yamejengwa.

Barabara hii kuna magari mawili, na mbele ya Barabara hii kuna jumba lililo na maandishi ambapo jumba Hilo ni kanisa na kuna nguzo za stima pia.

Feri mbili ziko baharini ambapo feri ya kwanza imepakwa rangi ya samawati. Feri ya pili pia imepakwa rangi ya samawati. Kwenye ng'ambo ingine kuna nyumba za ghorofa.

Jengo hili leupe lina muundo wa kanisa na nje ya jengo hili kuna miti imepandwa. Pembeni kuna mtu aliyesimama na juu angani kuna mawingu.

Nyumba iliyo kwenye ardhi ya ufuo wa bahari ambapo nyumba hiyo imejengwa na makuti na pia mlango wake umejengwa na bati. Kando ya mlango kuna mabango mawili.

Lililo na mkeka, ambapo watu wameketi kwenye mkeka ni msikiti na nje ardhi hiyo ni ya ufuo wa bahari na pia nje pia kuna mti mkubwa.

Wanawake watano wamesimama, huku wakiwa wamevalia hijabu na mabuibui kuashiria kuwa ni dini ya kiisilamu. Ambapo nyuma yao kuna bango leupe.

Ndege yenye rangi nyeupe, na iliyoandikwa kwenye maandishi yenye rangi nyekundu imesimama kwenye uwanja wa ndege, tayari ndege hiyo imetua. Kando yake kuna lori nyeupe na kuna watu wenye wamesimama kando ya ndege hiyo.

Lori la kubeba mizigo limeegeshwa, na lori hili limepakwa rangi nyeupe huku nyuma ya milango ya lori hiyo yakiwa wazi. Ndani kuna mtu amesimama.

Watu waliovalia kofia na kanzu kuashiria dini ya kiislamu. Wako ndani ya msikiti huku wakiangalia mbele kuashiria kuwa watu hao wanaswali.

Mashabiki wa mpira wako wengi huku mmoja akiwa ameshikilia bango lililoandikwa Al Azizi ambapo bango hilo limeandikwa na mkono. Chini huku, kuna mwanahabari ambapo ameshikilia simu akiwarekodi.

Kwenye ufuo huu wa bahari kuna boti lililopakwa rangi ya samawati na mbele ya boti hilo kuna miti ya minazi imemea. Pembeni huku, kuna mtu aliyevalia kofia ya walahi na shati nyeupe iliyo na maandishi ya samawati.

Watu wawili wamekaa huku mmoja akiwa amevalia suti, wanahudumiwa na mtu aliyekuwa na kompyuta juu ya meza na nyuma yao kuna bango la kijani lililo na maandishi.

Hawa wanaonekana kuwa ni mashabiki wa mpira, ambapo wawili wao wamevalia mashati mekundu na aliye katikati amevalia shati leupe miwani na ameshikilia rununu.

Bajaji yenye rangi ya manjano na kijani na pita na kando yake kuna ukuta uliyopakwa rangi ya manjano na nyuma ya ukuta huo kuna mti imemea.

Watu kadha wamevalia suti. Wanatembea kutoka kwa jengo leupe na aliyevalia suti nyeusi na tai nyekundu, aliyekuwa rais wanne wa jumuhuri ya kenya na nyuma yake kuna polisi.

Jengo hiili limejengwa kwa ukuta wa mawe na kwenye ukuta huu kunaonekana kuwa na bango na bango hilo limeandikwa kwa maandishi ya kiingereza. Na kando ya bango hilo kunaonekana kuwa na mapambo ya tausi na chini ya bango kunaonekana kuwa na mimea midogo midogo.

Hii ni barabara yenye njia mbili . Barabara hiyo imechorwa mistari nyeupe na katikati inaonekana kua na taa za barabarani .Zikiwa zimepakwa rangi nyeusi na rangi ya manjano .

Hili linaonekana ni gari la moshi ambapo gari hilo limepakwa rangi nyekundu na rangi ya samawati. Gari hill la moshi linaonekana kuwa kwa reli ambapo nyuma ya gari hilo kunaonekana korongo mbili zikipakia gari hili.

Jengo hili lililo jengwa kwa makuti, mkeka na nguzo, liko na mlango mmoja ambapo kwenye mlango huo, kuna miti iliyokauka na jumba hili linaonekana kuwa hafifu.

Kuna matatu na lori ambapo kando ya barabara kuna pikipiki nyekundu iliyoegeshwa na upande wa pili wa barabara hiyo kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa.

Lori hili linakaa lime egeshwa kando ya meli ili liweze kupakiwa mizigo, na lori hili limepakwa rangi nyeupe huku limechorwa na samawati kwenye kioo.

Watu hawa wako kwa boti na hawa watu wanaonekana kuwa watalii, ambapo tunaona kwa boti hilo kuna mitungi miwili ya manjano na boti hilo liko karibu na ufuo wa bahari.

Inavyonekana ni kuwa hili ni jengo Kwa jina la msikiti ambapo majengo haya ni mahali penye Waislamu wanafanya ibada yao. Na majengo haya sana sana utayapata mkoa wa Pwani.

Inaonekana kua kuna bajaj mbili. Bajaj hii moja ikiwa imepakwa rangi ya manjano iko upande huu na upande mwingine ni bajaj iliopakwa rangi ya samawati, na kunaonekana kua kuna jumba nyuma ya bajaj ya rangi ya samawati.

Wachezaji wa mpira wa vikapu, wako uwanjani, huku wakiwa wamevalia jezi nyeupe na mmoja akiwa amevalia jezi la samawati na huku mwenye aliyevalia jezi la samawati ameshikilia mpira.

Huu unaonekana ni mkondo wa bahari. Ambapo kwenye bahari hiyo kuna meli ya manjano iliyozuiwa na miti dogo na kwenye nga'mbo ile kunaonekana kuwa majumba yamejengwa.

Hii inaonekana kuwa ni nyumba iliyojengwa na miti inayojulikana kama milingoti na nyumba hii imeezekwa na mabati ya makuti. Nyumba hii inaonekana kuwa na mlango uliotengenezwa kwa bati na milango hii inaonekana kuwa ni miwili.

Inaonekana kuwa hapa ni ufuoni mwa bahari ambapo tunaona nyumba, minazi na hata miundo iliyoezekwa kwa makuti. Na tunaona mwanya umejaa kwenye ufuo wa bahari.

Inaonekana kuwa, jengo hili leupe ni msikiti ambapo limezungukwa na ua lililopakwa rangi nyeupe. Mbele ya ua hilo, kumeegeshwa gari jeusi na kando yake tunaona kuwa kuna bajaji iliyopakwa rangi ya manjano.

Hawa wanakaa wanadada ambao wanacheza mchezo wa handi boli ambapo wanadada wawili wamevalia majezi ya samawati na mwanadada aliye katikati ambaye ameshikilia mpira mweusi amevalia jezi leupe.

Inaonekana kuwa jengo hili ni jengo la kiwanja cha ndege na kuna barabara inayoingia kwenye jengo hili na nje ya jengo hili kunaonekana kuwa kuna nguzo kadhaa zilizopakwa rangi nyeupe, manjano na kijani.

Watu wameketi ofisini wakifanya kazi, huku wakiwa wamevalia barakoa usoni na mavazi yao ni meusi huku mashini za kompyuta zikiwa juu ya meza.

Hili linaonekana kuwa duka la mavazi ambapo tunaona nguo mbalimbali. Mavazi haya yameanikwa ili wateja waweze kuona na kuchagua vizuri. Nguo hizo ziko kwenye rangi tofauti tofauti

Wanaume hawa wanaonekena kuwa wakipiga ngoma za kitamaduni, huku wamevalia nguo za kitamaduni. Baadhi yao wamevaa kofia za kitamaduni na mmoja wao ako na firimbi mdomoni akipuliza.

Hili ni jengo la msikiti ambapo mbele ya jengo hilo kuna gari lililoegeshwa. Upande huu mwingine wa jengo hili kuna mti wa kijani na jengo hilo limezungukwa na nyasi kila mahali.